Hiki ni chumba cha kulala kilichopangwa kwa usafi na mpangilio mzuri. Chumba kinaonenakana kuwa na mwanga mzuri na kitanda kilichotandikwa vizuri na shuka safi nyeupe zilizo kunjwa kwa njia ya kuvutia na mito pia imekunjwa kwa ustadi unao faa.

Kifaa hiki kinamsaidia mgonjwa wa masikio. Kifaa hiki huwekwa katika eneo la masikio ili kuweza kunasa sauti na kuzielekeza kwenye ndani ya sikio, ili aliye na shida ya masikio apate kusikia vyema.

Mgonjwa huyu ambaye ni mtoto apo katika harakati za kuangaliwa meno yake. Meno yake inaangaliwa kutumia teknolojia ya kisasa ambayo inatazama na kugundua shida yoyote iliyo katika meno hayo na daktari wa meno.